Wamama hao wanacota maji kwenye mfereji huu moja amevalia, shati nyeupe ambapo, mwingine amevalia shati ya rangi ya blue ,na rinda nyeusi.

Mwanamke huyu ameketi kwenye kitanda cha hospitali ako na mtoto mdogo ambaye amezaliwa. Amemvalisha mtoto kofia nyeupe, yeye amevaa nguo ya rangi ya kijani.

Mama huyu amemshika mtoto wake, naye daktari anampa mtoto ile dawa. Mama huyu amevalia kofia lenye rangi ya manjano naye daktari amevalia kofia lenye rangi nyeusi na ana miwani.